Wakimbiaji wa timu tofauti tofauti wako wanang'ang'ania nani atashinda na nyuma yao kuna mashabiki wa hii mchezo, wako pia pale wanaangalia vile hawa wachezaji wanakimbia ndio tupate mshindi ni nani, anatoka nchi gani, kwa sababu hapa ni wa kutoka nchi tofauti tofauti wamekusanyana hapa ili waendelee na hii mchezo.

Mashabiki wakubwa sana wa timu ya Kogalo, wanasherekea wako na bango ya kuonyesha kwamba wameshinda. Kuna yule ambao wamesimamia wamevaa sare tofauti na hao wengine na wote wako na furaha ya kuonyesha ya kwamba wameshinda timu ile walikuwa wanacheza nayo.

Mheshimiwa rais William Samoei Ruto akipata nafasi ya kuinua bibilia na kuapa kuchukua nafasi hiyo pale Kasarani, akiangaliwa kwa karibu na majaji ambao wanahusika na hata bibi wake pia ako kando yake.

Mashabiki wako na furaha tele wamepiga firimbi, wengine wanaweka mikono juu mabango na kusherekea kama washindi wanaopata kushinda.

Furaha imetanda katika nyuso za shawale hawa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kushinda kikombe kubwa sana wameinua juu kwa furaha. Nyuma yao kuna wale ambao wanawapenda, watazamaji pia wako watu wako na furaha kwa hii saa.

Washabiki wale ambao wanapenda tena mchezo ya kandanda wako wamejaa hapa wanapiga makofi wengine wameeka mikono yao juu, naona wanakaa kama watu ambao ni wa ingwee.

Wananchi wamefika wakaketi wanangojea kupata huduma ya serikali mbalimbali ambazo zinapatikana katika hii afisi. Pale wanasaidiwa na mwanadada mmoja ambaye anafanya kazi hapa.

Rais wa Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome wako pale na mlinzi wa rais ako kando yake. Wanatembea na wengine wako nyuma yao pia wanatazama hawa katika shughuli hii.

Kuna tarakilishi katika meza, kuna wahudumu wa serikali wa huduma centre . Wanashughulikia mwananchi mwenye amekuja kutafuta huduma katika hii ofisi.

Rais wa Jamhuri wa Kenya mheshimiwa daktari Samoei William Ruto, ameinua bibilia anaapa na pia ameweka mkono wake wa kushoto katika bibilia ingine na hiyo imebebwa na Bi Rachael Ruto ambaye ni bibi wake.

Mwananchi amefika katika ofisi ya serikali kupata huduma ile tofauti tofauti inayopatikana hapa hivi ndio asiende mahali pengine, apate tu akiwa hapa.

Hali ya kujiandikisha katika huduma tofauti. Kuna wale wanaandika makaratasi wanajaza fomu pale. Mmoja ameshikwa kidole anataka kufinyiliwa ndio apate hiyo nafasi. Mmoja kuna pia amefunika barakoa.

Timu ya wasichana ya mchezo wa kandanda ambao wamevaa sare nzuri sana naona wako na yule ambaye ni mlinda lango lao. Tena wako wamepanga laini wakapata picha kama wanajipanga ama wako tayari kuingia katika mashindano.

Mashabiki wamejawa na furaha wamebeba bendera ya nchini Kenya wako wakitazama mbele huko wakipigwa picha wanasherehekea yule ambaye alishinda ndio alete ushindi nyumbani ili kila mtu awe na.

Mwanaume mzuri ameduga suti, amevaa tasaa ile mzuri. Amebeba kipasa sauti anaonyesha kwamba anaongelesha watu fulani kama wako Kwa jukwaa ya kushughulikia maneno ya hili kotini kwa sababu naona pale wako mlimani imeandikwa hivo nyuma yake.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wako uwanjani na mpira na mashabiki pia wamejaa katika pale wameketi huko wanangalia wachezaji waking'ang'ania mpira. Kuna yule ambaye karibu anaaguka, timu inakaa ni, kulingana na mavazi yao, inaonekana ni timu ya Gor Mahia sababu hao ndio wanapendanga hii vazi ya njano na hii ni FC Leopards.

Sehemu ya pasipoti ya Kenya ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Joshua, ambaye ni mkenya Jamhuri ya Kenya. Pasipoti ambaye inatolewa na serikali kuu, kwa wale watu ambao wangependa kusafiri nchi za nje.

Mashabiki mbalimbali wamejaa katika uwanja kuu ya kucheza mchezo wa kandanda, wanaonekana wale wako na furaha kabisa na ni kama wanangojea mchezo iendelee ama imeisha.

Mashabiki wa timu tofauti tofauti ya michezo mbali mbali wako hapa katika uwanja huu wameshika doria ndio waone vile mchezo inaendelea. Kuna yule mwanadada ambaye amebeba chupa ile ya kinywaji ili apate nguvu pia na kuburudika.

Rais wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu Bi. Martha Koome wanatembea wakitoka katika nyumba fulani wakikuja. Nyuma yao kuna wale walinzi wao na afisa tofauti tofauti wa ngazi ya kijuu ya serikali.

Katika ofisi ya serikali ile ya kutafuta pasipoti, yule jamaa ambaye anashughulikia ako ndani pale na kuna mteja amesimama amekuja amefika hapa ndio aone kama anaweza pata huduma ile ya kupata pasipoti.

Wananchi wamo na furaha wamebeba picha ambacho inaonyesha kimeandikwa "Raila, Kalonzo, 2017". Hii nikama wakati wa siasa wa 2017,na hawa ni kama wako wana furaha wanakimbia barabarani.

Wananchi wamekuja katika Huduma Center kupata tofauti tofauti zile vitu ambazo zinahitajika kwa maisha yao, naona wa na afisa ambayo anashughulikia hii maneno, wako na wamevaa barakoa na pia wamevaa sare zao zile za kazi, zile zinazohitajikana.

Wachezaji kandanda wawili wanaonekana pale. Kuna wale pia wako nyuma yao watazamaji. Katika uwanja nikama wanacheza ligi na mmoja amefunga ako anasherekea lile bao amepata.

Maafisa wa serikali wanashughuli ya kusajili watu wanaohitaji kitambulisho cha Kenya. Wanajaza fomu tofauti, namba na kuweka vidole wale ambao wako kwa foleni wanangojea wapate.

Ndege imebeba maua mdomoni ikipaa na maandishi ya Jubilee mbele pamoja kuonyesha wako pamoja.

Williama Samoei Ruto rais wa Kenya anapata nafasi ya kusalimia jaji mbalimbali ambao wako katika foleni akisaidiwa nyuma yake na Bi Martha Koome ambaye pia ndio jaji mkuu wa nchini ya Kenya. Pale pia kuna waziri kwetu wa kitambo Ababu Namwamba ako akiangalia vile mambo yanaendelea.

Wananchi wako wanapata huduma ,naona vidole zinachukuliwa nakuna mtu pia anapiga picha na kuonyesha watu vile hii kazi inaendelea .wale wanatazama wakingojea nafasi yao ifike wao pia wapate hii huduma ya kijisajiri.

Ni kituo katika afisi ya serikali ambapo watu wanakuja kutafuta vitambulisho. Zimejaa hapa zimeandikwa na zimepangwa vilivyo na hata pia kuna ile unaweka kwa mikono ukipanguza ndio usipate ile maradhi ya ugonjwa wa kifua.

Mashabiki wa mchezo wa raga wako katika uwanja wanasherehekea, wamejipodoa podoa na kuvaa zile sare na vitu ambazo zinaonyesha ya kwamba wako tayari kushabikia timu lao la kucheza raga.

Mashabiki wa timu ya Bandari ya mchezo wa kandanda wako na furaha na mabango ya kuonyesha wako pamoja na timu yao wakati timu inacheza. Hata kuna wasichana na kuna vijana pia wako hapa kushughulikia hii timu yao waone imeshinda.

Wanainchi na wale ambao wanasiasa , viongozi, wako katika uwanja huu, sijui ni uwanja gani kwa sababu naona ule gavana wa Homabay Bi Glagys Wanga, akiwa amebeba bendera ya kenya. Ambapo na wamevaa sare za mpira kuashiria ya kwamba wako katika mchezoni wanaangalia vile watu wanacheza.

Watu wamejaa wameketi katika viti mbalimbali katika chumba hichi, wakija hapa kutafuta huduma ambazo zinapatikana hapa na kuna yule ambaye anamwelekezea aende wapi na kuna wenzao wamebeba fomu tofauti ndio wapate kujaziwa ama kuelekezwa ni wapi watapata usaidizi.

Mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu wa nchini Kenya Bi Martha Koome, wake nisani wakiangaliana na inaonekana rais anatazama saa yake ajue ni saa ngapi akienda shughuli zake.

Watu wanajiandikisha kwa vitu mbalimbali katika Huduma Center, hapa kuna wananchi ambao wamebeba fomu zile ambazo zimewekwa tayari zishajazwa, wanangojea mhudumu awashughulikie mmoja kwa mmoja ndio wapate wakimaliza na shughuli yao, kila mtu arudi makwao vile walikuja.

Pasipoti mbili zinaonekana. Kuna Pasipoti moja ya Kenya na ingine pasipoti ni ya muungano wa jamii ya Afrika Mashariki ambayo inaruhusu wale ambao wanataka kusafiri kwenda nchi jirani za Afrika Mashariki kutembea. Kuna pia pale mfuko ambao una bendera ya Kenya. Umebeba vitu ndani.

Mhudumu anayeshughulikia wananchi, ako katika meza yake na viti anaandika majina na kuchukua zile vitu ambazo anahitaji kwa wale wananchi wamekuja kutafuta huduma tofauti. Wamepanga foleni katika hili nyumba.

Wachezaji kandanda wako katika mchezo katika uwanja hii. Mashabiki pia wako wamepata nafasi ya kuketi pale. mchezaji mmoja mrefu amekimbia kupiga juu mpira kwa kichwa, na tena mpinzani wake pia ameenda lakini bado hajapata mpira.

Aliyekuwa wa naibu wa rais mweshimiwa Rigathi Gachagua, anaweka vidole vyake kwenye chombo ambacho wachotumia kusajili watu wakati wa ile afya bora ya kila mtu ile ilianzishwa na serikali kuu ya Kenya, afisi wa serikali wanatazama vile shughuli unaendelea.

Wanachama wako furaha sana katika kongamano lao, wako wamevaa sare na wameinua mikono juu kuonyesha ya kwamba wako katika makubaliano na yale ambayo yamesemwa na yule msemaji wao, wako na pia kofia mbalimbali ambayo inaonyesha sheria ya chama yao.

Ofisi ya serikali kupata huduma, ile ya serikali ambapo naona mhudumu ako katika ofisi yake. Amezingirwa na kioo na anaongelesha yule ambaye anahitaji huduma, ameketi huku nje akamwambia vile anatakikana afanye na amebeba karatasi mkononi.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto, ako na yule Jaji mkuu wa Kenya Bi. Martha Koome na tena nyuma yao kuna majaji tofauti tofauti, wako katika shughuli ya kiserikali, naona wakiwa wamevaa sare zile za kazi zao.

Rais Uhuru Muigai Kenyatta, alikuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, anaonekana pia akiwa na furaha akisalimia aliyekuwa pia mwanasiasa wa seneti, Bi. Millicent Omanga, wanacheka kama wako na furaha sana.

Katika ofisi ya wale wanashughulikia huduma ya wananchi, watu ambao wamefika hapa kutafuta ile barua ya askari ama kitu imepotea, yule ambao wamekuja kutafuta kipande ama kitambulisho wako picha. Hapa kuna wafanyikazi wa Huduma centre wameketi, kuna wale wameketi nyuma ya tarakilishi kuna wale tena wananchi wamekuja kutafuta huduma.

Mashabiki wa timu ya ligi ya Kenya wa Kandanda Gor Mahia wako katika uwanja wakisherehekea na kushangilia timu yao. Shabiki mmoja inaonekana amejipaka rangi na kujiandika hiyo jina la timu ambaye anashabikia.

Wanaopenda mchezo wa kandanda wako wanasherekea. Wamejaa uwanjani wanangojea mpira ianze, na ninaona wamekuja kweli kweli mpaka hadi wamebeba vitu mbalimbali zimeandikwa Gor Kogalo Defense Forces, inamaanisha ni kama timu ya Kogalo ya wachezaji Kandanda, ni kama wanacheza na timu fulani. Sasa hawa wengine wamekuja waone.

Maafisa wa serikali wanaofanya kazi katika afisi kuu ya serikali inayoshughulikia ile mambo ya ujenzi, wako pale mbele yao kuna tarakilishi mbali mbali na viti zile ambazo wale wanakuja kutafuta huduma wanaketi na kuna viti zingine pia ziko bure hakuna wahudumu wameketi pale.

Wacheza wa timu mbili wa mpira wa voliboli wako uwanjani wanaendelea kucheza, wameruka juu sana kupata mpira, wale ambao watazamaji , wapendwa sana, wale ambao wanapenda mchezo ya voliboli pia wamepata nafasi ya kukaa nyuma katika viti kuangalia mpira, wachezaji wengine pia wako kando kando wakiangalia vile wenzao wanacheza.

Watu wamebeba bango ambayo inasema kuna ile nafasi tena ingine ya kutatua shida nje ya kotini na hii ni group ambayo inashughulikia hiyo maneno, ya kuhakikisha ya kwamba sio makosa zote zinatatuliwa kotini.

Mheshimiwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, ako pale na furaha akipata kusalimiana na wananchi ambao wako na furaha. Wameona rais na wamecheka sana, naona mkono umenyoshwa ndio wasitoke bila kupata kusalimiana na rais.

Uwanjani kubwa hapa sana, wachezaji wako kwa ile riadha wanakimbia, mashabiki wamejaa, wale wageni pia wako ndani. Watu wamefurika ili wapate kutazama ile riadha inaendelea.

Wachezaji wa kandanda wapo uwanjani. Wameshikana ile hali ni ya katika kujitayarisha kuanza mpira. Washabiki pia wako uwanjani pale wanatazama, wanangojea mpira ianze.

Hapa ni katika sehemu ya kupata huduma tofauti tofauti ya serikali, wananchi wamefika katika Huduma Center , na kuna pia wahudumu wa Huduma Center , wanashughulikia wananchi hawa, wapate zile ambazo wanahitaji vitu tofauti tofauti.

Maafisa wa serikali tofauti tofauti wanaangalia tarakilishi. Wameshika wanaangalia na kuna yule mpigapicha pale pia anapiga picha vile wanaonyeshana kushughulikia vitu tofauti tofauti katika hii dunia.

Wananchi wako katika shughuli tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanatafuta kitambulisho kuna wale ambao wanatafuta njia ile shughuli ya kupata pesa ya helb, kuna wale ambao pia wamekuja kujiandikisha kama wale wa Social Health Assurance Authority ambayo inaitwa SHA.

Afisa wawili wa serikali kuu wa Kenya wana waliostaafu, naona aliyekuwa rais wa Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ako na pamoja aliyekuwa jaji mkuu mheshiwa David Maraga wakizungumza kuhusu jambo fulani, na Maraga pia ako katika sare zake za kazi.

Maafisa mbalimbali serikalini wako katika mezani kuweka sahihi katika stakabadhi ambazo zinahusika na vitu tofauti tofauti. Wanapatiwa mwelekeo na wale wawili, mwanadada mmoja katika upande wa kulia na mwaname upande wa kushoto. Huyo mwanadada ako na nguo inayowashiria kwamba ni mfanyikazi wa serikali wa Huduma Centre.

Jaji mkuu amezingirwa naa wale majaji tofautitofati kama wanatoa taarifa kuhusu tukio fulani sababu naona wamama wale ambao wamesoma wako nyuma yake wanatoa ujumbe, wako na sherehe.

Vyongozi mbali mbali wa siasa, wakitanguliwa na Kalonzo Musyoka. Aliyekuwa naibu wa rais, naona wamesimama pale. Wamezingirwa na wanasiasa ambao wamevaa kofia ambayo inaonyesha ya kwamba, wako na yeye na kumpatia ile uungwaji mkono, wako wanaongea na wana habari.

Afisa mkuu wa serikali anayechukuwa muda wake na fursa ya kuonyesha aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigadhi Gachagua, vile kazi inafanywa katika afisi yao hapa, na anachukua tarakilishi na kuna wale pia maafisa kutoka ngazi za serikali mbalimbali wanatizama ili wajue ni nini inaendelea hapa.